Daktari aliyevalia kinga nyeupe na sare ya rangi ya bluu, akiwa anaangalia meno ya mgonjwa aliyelala kwenye kiti ili kuangalia afya yake na ubora wa meno.

Daktari aliyevalia kinga na nguo ya rangi nyeupe, akisaidia kumtibu mwanamama mwenye shida ya jino kwa kutumia mashine, ili apate afya bora kujikinga na magonjwa ya meno.

Daktari wa kike anayehusika katika kumtibu mwanamama aliyelala kwenye kitanda cha hospitali ili aweze kutibu ugonjwa unaoathiri meno yake.

Madaktari wawili, mmoja akiwa anamtibu mgonjwa mwenye matatizo ya meno, aliyelala kwenye kitanda katika chumba kimoja kwenye hospitali hiyo.

Daktari aliyevalia kinga ya rangi ya pinki, pamoja na nguo nyeupe, akiwa na mfano wa meno, akiwa anafanyia utafiti kwa kutumia chuma, katika hospitali ya meno.

Mdada aliyezama na kusombwa na maji akiwa anaokolewa ili aweze kuibuka kwenye sehemu salama, ikiashiria mazingira yasiyo salama kwa watumia barabara wakiwemo abiria pamoja na watumia magari.

Chumba cha hospitali chenye vitanda tofauti maalumu, kwa ajili ya kuwalaza wagonjwa, wasiojiweza ili waweze kupata matibabu vizuri na kwa haraka.

Eneo kubwa la nje linalosaidia katika kupokea wagonjwa walioshushwa kwenye magari ya hostipatali ili waweze kupate huduma, hususani kwa ajili ya kulinda afya zao.

Kundi kubwa la wanaume na wanawake wakiwa wameketi wakisubiri huduma katika hospitali ili kupata huduma bora ya afya.

Kundi la madaktari wanaosaidiana katika kufanyia oparesheni mgonjwa aliyelala kwenye kitanda, ili kuhakikisha anafanyiwa matibabu sahihi na salama.

Wanawake wawili mmoja akiwa muuguzi na mwingine daktari, waliovalia sare za rangi tofauti wakiwa wamesimama mbele ya ukuta wakipiga picha ya pamoja.

Daktari wa kiume aliyevalia kinga nyeupe akimsaidia mwanamama aliyevalia nguo ya rangi nyeusi aliyelala kitandani, dhidi ya ugonjwa wa meno kwa kutumia mashine inayopiga ganzi ili kuhakikisha usalama wa afya yake.

Kundi la madaktari waliovalia barakoa wanaume kwa wanawake wanaojihusisha katika upasuaji wa miili ya binadamu, wakati ugonjwa husika katika mwiili wa binadamu husika ili waweze kupata tiba bora.

Mama aliyembeba mtoto aliyetoka kuzaliwa siku zilizopita akiwa kwenye kitanda cha hospitali, akiwa anahakikisha amelala na kumweka katika hali safi.

Daktari wa kike, aliyevaa Sare, ya Buluu aliyemo ndani ya chumba cha hospitali ya watoto, akiwa amemshika moja ya mdoli, akimuonyesha mama namna ya kushika mtoto wake aliyezaliwa.

Makabati yenye kioo ikiwa limewekewa madawa na vitu vinavyosaidiwa katika kuponyesha wagonjwa wa hatari tofauti ili waweze kupata afya bora.

Wauguzi wawili (wa kiume na wa kike), waliovalia barakoa, wakiwa wanawapa vidonge pamoja na maji, ili waweze kumeza na kuwa kama tiba, kwa ajili ya afya yao.

Dawa mahususi inayosaidia wanawake wenye ugonjwa wa uvimbe kwenye tumbo la uzazi, ili kusaidia kutibu ugonjwa huo na kutokutumia oparesheni.